Mwanamke mwenye nywele za waridi na kipokea sauti anajifunza akichukua maelekezo kutoka kompyuta yake ndogo, anazingatia masomo yake akitumia vifaa vya kisasa kujifunza kwa umakini akiwa nyumbani.

Mwanamke ameketi kwenye treni akifanya kazi yake anatengeneza muktasari kwa kutumia kalamu kwenye karatasi huku akitumia komputa ndogo iliyo mbele yake.

Mwalimu anatabasamu akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato, huku wanafunzi wakiangalia kwa shauku. Wanafunzi wamevaa sare za shule, na ubao mweusi umeonekana nyuma.

Timu inashiriki mkutano wa videokatika chumba cha kisasa. Watu watatu wameketi mezani wakijadiliana huku wengine wanne wakionekana kkwenye skrini kubwa ukutani. Mazingira ya ofisi yanaonyesha ushirikiano wa teknolojia ya kisasa.

Wafanyikazi wawili, mwanamke na mwanamume wameketi mezani wakitumia kompyuta zao ndogo. Wanaonekana wakishirikiana au kujadiliana jambo. Vipokea sauti nyeusi vimetundikwa mezani.

Ni shauku kubwa ya wanafunzi wanajifunza katika mazingira ya kidijitali. Wanawake wawili wakiwa wamejikita kwenye kompyuta zao wanasoma na kuandika madokezo.

Mwanafunzi ameketi kwenye dawati akitazama kompyuta ndogo inayomwonyesha mtu anayezungumza. Karibu kuna daftari, vitabu na vifaa vya kuandika vilivyopangwa kwa utaratibu.

Mtoto ameketi kwenye meza akishika penseli na kuandika kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta ya kibao inayoonyesha mwalimu akifunza. Mazingira yanaonyesha darasa ya mtandoni.

Msichana mdogo anatabasamu kwa furaha, akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Ana vipini viwili vya samawati kwenye nywele zake. Anatumia kompyuta kibao, akionyesha udadisi na furaha ya kujifunza teknolojia.

Mwanaume mzee mwenye miwani na ndevu, ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo huku akiandika kwenye daftari. Anaonekana mwangavu na nyuma yake kuna dirisha linaloleta mwanga.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cheupe akitumia kompyuta yake ndogo. Ameweka miguu yake kwenye kiti na amevaa miwani. Meza yake ina kahawa na daftari. Chumba kina fanicha za mbao na kuta za saruji.

Wasichana watatu wanatumia kompyuta ndogo nje, wakifurahia kujifunza pamoja. Wamevaa jaketi za joto na wanaonekana wakishirikiana kwa furaha wakionyesha urafiki na ushirikiano.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta, akiwa amevaa vipokea sauti vya samawati. Anashiriki katika darasa la mtandaoni, mwalimu na wanafunzi wengine wanaonekana kwenye skrini.

Wataalamu wawili wanashirikiana kwenye kompyuta ndogo. Mwanamke anaelekeza kitu kwenye skrini huku mwanaume akiangalia kwa makini. Wanaonesha kujitolea kwa kazi zao.

Mwanamke ameketi kwenye meza ndefu akitumia komyuta ndoogo karibu na jiko lenye kuta za saruji, vitabu na kikombe cha kahawa viko juu ya meza. Chumba kina sakafu ya mbao na dari ya kulala juu.

Wanafunzi wamo darasani wakitumia kompyuta ndogo wakionyesha umakini katika kujifunza. Mtoto mmoja amevaa kofia na sare za shule akionyesha bidii katika masomo.

Katika maabara safi meza ndefu zimepangwa kwa ajili ya majaribio ya kisayansi. Viti vimepangwa kando ya meza tayari kwa wanafunzi au watafiti.

Wanafunzi kadhaa wanajifunza kompyuta darasani. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya tarakilishi wakifanya kazi kwa bidii. Inaonekana ni somo la teknolojia au mafunzo ya kompyuta shuleni.

Kitanda cha ghorofa cha mbao kimeonyeshwa ndani ya chumba chenye kuta nyeupe na sakafu ya mbao. Dirisha kubwa lenye nondo linaonekana nyuma na kabati ndogo ya mbao iko kando.

Chumba cha kulala chenye vitanda vitatu vimefunikwa kwa mashuka ya kijani na vitambaa vya waridi. Chandarua cheupe kimetundikwa juu ya kila kitanda. Picha na fremu ya sanaa zimepamba ukuta zikionyesha mandhari nzuri.

Chumba hiki kina vitanda viwili, kitanda kimoja cha kawaida na kingine cha ghorofa. Madirisha yana mapazia mazito. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri kikiwa na matandiko nadhifu.

Chumba cha darasa kina viti na meza nyingi zilizopangwa kwa utaratibu. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani yakifanya nafasi ionekane wazi na safi.

Maktaba yenye vitabu vingi imepangika vizuri. Wanafunzi wanajifunza kwa bidii kwenye meza huku wengine wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu.

Mwalimu anafundisha wanafunzi darsani, huku wote wakiwa wamekaa kwenye madawati, wanafunzi wanzingatia somo wakijifunza kwa bidii katika mazingira ya elimu enye madirisha makubwa na mwanga wa kutosha.

Vitanda vya chuma vimepangwa kwa mstari ndani ya chumba chenye sakafu ya rangi nyekundu kahawia. Baadhi ya magodoro yamefunikwa mashuka na mito.

Chumba kidogo kina kitanda kimoja kilichopangwa vizuri na blanketi ya mraba. Meza ya kujisomea na kiti vimepangwa kando vikionyesha nafasi rahisi na safi kwa ajili ya kupumzika au kusoma.

Magodoro yenye muundo wa kuvutia yamepangwa kwenye vitanda vya chuma na mbao ndani ya chumba kilicho na pazia ya kijani nanyeupe. Mandhari ni safi na sakafu na kuta zina rangi nyepesi.

Hili ni darasa la kompyuta lenye tarakilishi nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuta zina mapambo ya rangi nyekundu na samawati huku madirisha yakionyesha mapazia. Chumba kimetayarishwa kwa ajili ya mafunzo.

Darasa lenye madawati na viti vya samawati liko tayari kwa wanafunzi madirisha mawili makubwa yana ruhusu mwanga wa kutosha wa kuingia hakuna mtu ndani ikionyesha utulivu wa kabla au baada ya masomo.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano uliojaa viti vingi vilivyopangwa kwa safu nadhifu. Jukwaa linaonekana mbele likiashiria nafasi ya maonesho au hotuba.

Madawati ya mbao yenye fremu za chuma yamepangwa kwa safu ndani ya darasa lenye sakafu ya zege. Bango la kijani la books drive limewekwa mbele kuhamasisha elimu.

Vitanda vya ghorofa vya mbao vimepangwa kwenye chumba chenye kuta za rangi ya chungwa na sakafu ya mbao. Mlango wa nyuma unaelekea eneo la kuoga lenye ukuta mweupe.

Korido safi lenye kuta nyeupe limezungushiwa reli ya samawati upande mmoja. Milango kadhaa imepangwa kwa mstari, huku jengo jingine likionekana mbele ,likiwa na madirisha na roshani.

Watu wameketi kwenye meza wakiwa na vitabu, kalamu na daftari katika maktaba yenye rafu nyingi. Mazingira haya yanahamasisha usomaji wa pamoja na kazi za kielimu za kikundi.

Chumba cha mabweni kina vitanda viwili vya ghorofa, vyote vikiwa na fremu za chuma za samawati. Wanafunzi wawili wanalala kwenye vitanda, mmoja akitumia simu yake.

Chumba kina vitanda viwili vyeupe vyenye neti za kuzuia mbu. Vitanda vimetenganishwa na zulia dogo la rangi ya mchanga. Mapazia yenye muundo yanapamba madirisha ikionyesha mwanga wa kutosha.

Katika maktaba tupu, viti na meza nyingi zimepangwa kwa utaratibu. Rafu za vitabu zinaonekana zikiwa zimejaa vitabu. Madirisha yenye mapazia ya samawati yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Maabara kubwa ya kompyuta imepangwa kwa safu za meza kila moja ikiwa na kompyuta kamili na viti vya kukalia. Ukuta wa samawati na taa za dari zinaipa mwonekano safi na rasmi.

Chumba kimepangwa kwa ustadi kikiwa na vitanda viwili, meza mbili za kusomea na mapambo ya kibinafsi. Rafu zina vitabu, vinyago na vitu vya kuchezea.

Wanunuzi kadhaa wamevalia makoti meupe ya mahabara wakifanya majaribio ya kisayansi mahabarani wanasimama kwenye meza ndefu zenye vifaa mbali mbali vya kemia au fizikia.

Kwenye maktaba wanawake wanne wanachagua vitabu kutoka kwenye rafu nyingi zilizojaa vitabu. Vitabu vya kila aina vimepangwa vizuri huku baadhi yao wakiwa wamevalia hijabu.

Burudani za nje zinaendelea uwanjani. Kikundi cha wanafunzi au wanariadha wanakimbia kwenye uwanja wenye nyasi. Majengo na miti vimeonekana nyuma. Inaonekana kama mashindano ya riadha au mashindano ya timu.

Chumba cha mikutano kimepangwa vizuri na meza ndefu katikati. Kiti cheusi na skrini kubwa ya televisheni vinaonekana vikiashiria mazingira ya kisasa na kitaalamu kwa mikutano na mwasiliano.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka nyeupe, kingine kikiwa na blanketi yenye muundo, na kingine kikiwa na shuka la samawati.

Darasa lina wanafunzi waliovalia sare nyekundu wakitumia kompyuta huku wakisikiliza mwalimu mwanamke aliyesimama mbele. Meza za mbao na viti vimepangwa vizuri.

Chumba cha hosteli kana kitanda cha ghorofa mbili, chenye magodoro meusi na mito mieupe yenye maua. Meza ya kujisomea ya mbao na kiti kimoja vipo kando. Nafasi hii inaonekana safi na imeandaliwa vizuri.

Jengo lenye ngazi za kuingilia linaonekana likiwa na mimea iliyopandwa pembeni. Paa la samawati linakamilisha muundo wake. Huenda ni kliniki au ofisi ndogo, ikitoa hisia ya mahali pa utulivu na kukaribisha wageni.

Kiti cha samawati chenye mto kilichowekwa juu ya mbao. Kina mikono ya mbao na meza ndogo ya kuandikia upande wa kushoto. Muundo huu unafaa kwa kumbi za mihadhara au mafunzo.

Wanafunzi wa shule ya kikristo ya Thika Road wamekusanyika mbele ya basi lao la shule. Wote wamevalia sare nadhifu wakionyesha umoja na utayari wao kwa safari au shughuli ya kikundi.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea uwanjani. Mchezaji mwenye shati nyekundu anaruka juu akijaribu kufunga kikapu. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma wakifwatilia mchezo.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili wakishiriki katika zoezi ya upandaji miti. Wote wamebeba miche na wanasikiliza maelekezo. jengo la shule linaonekana nyuma.

Kijana amekti kwenye benchi nyeupe akisoma kitabu ndani ya maktaba kubwa, rafu zimejaa vitabu vingi zikionyesha utajiri wa maarifa mahali hapo.

Maabara ya kiufundi inaonyesha wanafunzi wawili, mwanaume na mwanamke wakifanya kazi kwa makini kwenye vifaa vya kieletroniki. Wanafunzi wanatumia vifaa maalum kama vile miwani ya kukuza na mita.

Mtaalamu anamuonyesha msichana mdogo data kwenye kompyuta ndogo, huku msichana huyu akiwa amevalia kifaa kichwani. Wako ofisini wakionyesha kipindi cha tiba au uchunguzi wa kimatibabu.

Maktaba yenye rafu za mbao imetulia, huku mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu akichagua kitabu. Ukuta wa matofali inaongeza mvuto wa mandhari na mavazi yake yanisisitiza utofauti wa mitindo.

Msichana mchanga mwenye miwani anachora kwa umakini kwenye karatasi. Amevaa nguo ya rangi ya krimu na shanga shingoni. Mandhari ya nyuma yanaonyesha chumba kilicho na rafu za vitu na mapambo.

Wanawake wawili wanachunguz kitabu kikubwa chenye picha mmoja wao akionyesha kitu kwa kidole. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uchoraji wa kale kwenye kuta na nguzo.

Watu watatu wapo darasani, wawili kati yao wamevalia mashati meupe, na wameketi wakitumia kompyuta mpakato. Mwanaume mmoja amesimama, akisaidia mwanafunzi mwingine.

Mwanamume mwenye ulemavu wa viungo anatabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa aproni na anaonekana kufanya kazi ya ufundi ndani ya warsha. Zana na vifaa vingine vya kazi vinaonekana kwenye rafu nyuma yake.

Mtoto anatabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudmu cha watoto. Ana vinyago vya mbao mbele yake. Mtoto mwingine anaonekana nyuma akiwa ameketi. Inaonekana ni chumba cha kuchezea aua shule ya watoto.

Wanafunzi wawili wameketi wakitumia kompyuta ndogo kwenye meza nadhifu. Mfanyikazi amesimama karibu akifuatilia kwa makini shughuli za kujifunza ndani ya chumba hicho. Chumba kina madirisha makubwa.

Kundi la vijana linajifunza pamoja wakisoma vitabu kwa umakini na kushirikiana maarifa. Msichana mwenye ugonjwa wa Down's syndrome anashiriki kikamilifu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu katikati ya kijani bustani. Amevalia nguo ya waride na samawati huku akisoma kitabu kwa utulifu wa mazingira ya asili.

Mikono ya mtoto inacheza na vifaa vya rangi mbalimbali. Vyombo hivyo vimejaa udongo laini wa kuchezea, mtoto anaonekana akishugulisha na michezo vya ubunifu akifurahia rangi na maumbo mbalimbali.

Mwanamke anatabasamua akitumia lugha ya ishara mbele ya kompyuta mpakato. Amevalia shati la kahawia na miwani ya macho. Inawezekana anawasiliana na mtu kupitia simu ya video akitumia ujuzi wake wa lugha ya ishara.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akivaa vipokea sauti masikioni na miwani huku akisoma vitabu. Kompyuta na kibodi ziko mbele yake na madirisha yenye mapazia ya wima yanaonekana nyuma.

Mtoto mwenye ugonjwa wa Downs' syndrome, anatabasamu kwa furaha akicheza piano . Anaonyesha kipaji chake cha muziki, anaonekana akifurahia kila wakati, akisisitiza umuhimu wa kutoa fursa za kujifunza kwa watoto wote.

Mwanamke anasaidia msichana mwenye ulemavu wa Down Syndrome . Msichana huyo amevaa miwani na scurf nyekundu. Wote wawili wametabasamu wakionyesha furaha na ushirikiano.

Mwanafunzi mwenye ulemavu wa Down Syndrome na walimu wake darasani wanatabasamu kwa furaha. Wanafunzi wengine wanaonekana wakijifunza kwa bidii. Msichana amevalia miwani.

Mkono wa mtu unateleza kwa upole juu ya ukurasa wenye maandishi ya nukta, yakionekana kuwa ya lugha ya braille . Kitabu kimefungwa kwa kipande cheusi chenye pete. Mkono unaonekana ukisoma au kujifunza.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa makini ndani ya maktaba, rafu za vitabu zimepangwa vizuri pembeni zikionyesha mazingira rafiki kwa watu wote wanaotafuta maarifa.

Mwanamke anatabasamu, akiwa amekaa karibu na mvulana aliye keti kwenye kiti cha magurudumu, akicheza ukulele. Msichana mwingine anaonekana nyuma akicheza na matofali ya rangi.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Ubao wa kijani wenye michoro na namba upo ukutani. Mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu ya vitabu na mlango wazi.

Msichana mdogo mwenye tabasamu anachora kwenye karatasi akiwa ameketi kwenye meza ya mbao amevaa nguo ya manjano inayo ngaa ikionyesha furaha kiti cha magurudumu kipo nyuma yake kikionyesha mazingira jumuishi na yanayofaa kwa watoto wote.

Binti mwenye ulemavu wa Down syndrome anasaidiwa na mwalimu wake wote wakitabasamu kwa furaha, vifaa vya sanaa vimewekwa mezani kuashiria shuguli ya kujifunza.

Mwanafunzi mwenye miwani anatumia mashine ya braille darasani, akisaidiwa na mwalimu wake aliyekaa karibu naye. Mashine hiyo inaandika maandishi yanayoweza kuguswa na kusomwa na watu wasioona.

Mwanamke na mtoto wametulia pamoja mezani, wakiandika au kuchora. Mtoto, anayetumia kiti cha magurudumu anaonekana akitabasamu na kufurahia shughuli hiyo.

Mwanamke anaonekana akisoma kitabu cha breli akitumia mikono yake. Ameketi mbele ya rafu zenye vitabu vingi akitumia mfumo huu wa kipekee kusoma.

Msichana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani akitazama juu huku akiweka mikono yake kwenye kidevu. Anaonekana akifikiria kwa makini huku wanafunzi wengine wakiwa wameketi nyuma yake.

Mwanamke na kijana mlemavu wanashirikiana kwenye meza, Mwanamke wanatoa mwelekeo huku kijana akionekana kujaribu kujieleza. Vitu vya kuchezea vya rangi mbali mbali vimewekwa mezani.

Waischana wawili wanacheza mchezo wakishirikiana kwa karibu kukamilisha kipande, mmoja wao amevaa barakoa akionyesha tahadhari huku wakijifunza na kuburudika pamoja.

Watu wawili wanashirikiana kwa furaha mezani wakifanya kazi pamoja kwenye daftari. Mwanamume anatabasamu sana akishika mkono wa mwanamke. Wote wanaonyesha hisia chanya.

Mama na mtoto wametulia kwenye sakafu ya mbao, wakichora kwa uangalifu. Mtoto ameshika kalamu ya samawati. Nyuma yao kuna uzio wa mbao na miti inaonekana kwa mbali.

Mwanamume mwenye ulemavu wa macho anasoma kitabu cha braille . Mikono yake imewekwa juu ya kurasa akifuata maandishi. Saa ukutani na vitabu vingine viko nyuma vikionyesha mazingira ya kujifunza.

Mwalimu anatabasamu akiwa ameketi na wanafunzi watatu darasani, wanafaunzi wamevaa shati yenye miramba, meza zimejaa vitu vidogo ya kuchezea au kujifunzia.